Mfumo wa usambazaji wa umeme, mabomba makubwa ikiashiria mfumo wa umeme ukiwa unapita katika hili eneo, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii ikiwa inasambaza umeme kwa maeneo mbalimbali kwa jamii.

Nguzo kubwa ya umeme ikiwa imeandikwa maandishi tofauti tofauti. Nguzo ya umeme hutumika kusambaza umeme katika maeneo tofauti tofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo za umeme zilizo na nyaya kubwa nyeusi, zikiwa zinasambaza umeme kwenye maeneo tofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwenye usambazaji wa umeme.

Nguzo za umeme yenye transifoma kubwa inayoashiria usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwa matumizi mbalimbali.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, zikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu kwa jamii.

Mitambo mikubwa ya umeme katika eneo la mto. Hii inaashiria mfumo wa umeme unazalishwa kupitia maji. Hii inasaidia upatikanaji wa umeme katika mazingira tofautitofauti. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Fensi kubwa kwa ndani kukiwa kuna nguzo za umeme; zilizo na nyaya nyeusi, ikiashiria usafirishaji wa umeme kwenye maeneo mbalimbali. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Nyumba nje kukiwa na nguzo ya umeme, juu ya nguzo kuna nyaya tofautitofauti zinazosambaza umeme katika maeneo tofautitofauti. Nishati hii ya umeme ni nishati muhimu kwa huduma ya kijamii.

Nguzo tatu ndefu kubwa za umeme zikiwa zimeshikiliwa na mashine huku zikiwa zimefungwa na nyaya tofauti tofauti kwa rangi nyeusi, hii inaashiria uzalishaji wa umeme ikiwa ni nishati muhimu kwa jamii.

Nguzo za umeme zenye nyaya ndefu

Eneo lililowazi watu mbalimbali wakiwa wanapita katika daraja nguzo za umeme zikipita katika eneo hilo, inaashiria nishati muhimu ya umeme ikipitabkatika eneo hilo ambàyo nishati muhimu kwa jamii.

Kituo kidogo cha umeme na sehemu ya miundombinu ya usambazaji wa umeme. Chuma zinazobeba waya na vifaa vingine vya umeme kama vile swichi, ‘transformer’ na vizimia umeme, ambavyo ni muhimu kwa huduma za umeme. Huduma ya umeme ni nishati muhimu kwa ajili ya jamii.

Miundombinu ya huduma za umeme. Kando ya njia au daraja kuna nguzo ndefu zenye taa, ambayo ni sehemu muhimu ya huduma za umeme kwa ajili ya kuangazia maeneo ya uma usiku. Nishati ya umeme ni nishati muhimu, kwa ajili usambazaji wa umeme katika maeneo ya wananchi.

Nguzo ya umeme iliyoshikiliwa na mtambo mkubwa wa bluu, iliyofungwa na nyaya nyeusi, nguzo ya umeme hutumika kusambaza umeme kwenye mazingira mbalimbali, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Mitambo mikubwa ya uzalishaji wa umeme. Mitambo hii mikubwa inayopanda juu yenye rangi nyeupe na nyekundu. Mitambo ya umeme hutumika kusambaza umeme kwenye maeneo tofautitofauti ya jamii. Nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa matumizi ya jamii.

Nguzo za umeme zilizopo katikati ya mtaa, juu nyaya nyeusi zikipita zikiashiria usambazaji wa umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nishati hii ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii.

Eneo kubwa lililojawa na maji huku mitambo tofautitofauti inayopelekea uzalishaji wa umeme katika eneo hili, nishati ya umeme ni nishati muhimu kwa jamii husaidia katika matumizi mbalimbali.

Ishara hii ni ishara ya onyo barabarani wafanyakazi wanafanya kazi katika barabara, inatumika kuonya madereva na watembea kwa miguu kuhusu hatari zinazoweza kuwatokea na kutokana na kazi zinazoendelea barabarani kamavile mashine vifaa au mabadiliko ya njia.

Alama za barabarani taa kubwa zilizofungwa kwa rangi ya njano ikionyesha alama za barabarani kama simama, subiri, tayari kwenda, hii inaimarisha usalama wa barabarani na kupunguza ajali.

Barabara ya lami, bila shaka ni eneo la mjini, ikiwa imetengenezwa nzuri kwa ajili ya kurahisisha usafiri kutoka eneo moja au lingine, magari mbalimbali yakipita katika eneo la barabara.

Eneo kubwa lililo wazi lenye majengo marefu, likiashiria eneo la mjini; magari mbalimbali yakipita katika eneo hili. Hii inaonyesha upatikanaji wa usafiri ambapo husaidia watu kutoka sehemu moja au nyingine.

Pikipiki ya kijani, watu wawili wakikabidhiana bidhaa. Hii inaonyesha usafirishaji wa bidhaa kutoka eneo moja kwenda jingine kwa kutumia pikipiki iliyo salama na bora.

Eneo kubwa la barabara ya lami ikiambatanishwa na ardhi yenye udongo wa kahawia, barabara hii hutumika na magari au vyombo vya umeme kwa ajili ya kusafirisha bidhaa au watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wanafanya usafi wakiwa wameshika vifaa vya usafi kwa ajili ya kuweka eneo hilo safi, mazingira safi husaidia kujiepusha na magonjwa mbalimbali na wadudu wakali.

Eneo kubwa lililo chafu chini ya ardhi, magari manne yalioleta taka katika eneo hili ili kuja kumwagwa. Magari haya hupita katika maeneo ya watu kubeba taka mbalimbali ili kuweka mazingira safi.

Mwanamke aliyevalia sare kwa ajili ya kuzoa takataka akiwa ameshikilia kiroba, eneo hilo ni mahususani kwa ajili ya kumwaga taka na kuzihifadhi katika eneo hilo tayari kwa ajili ya kuzitoa katika maeneo mbali na watu kuwaepusha na magonjwa na wadudu mbalimbali.

Kundi la watu, mmoja wao akiwa ameshika fagio akifanya usafi katika eneo la barabara. Usafi huu husaidia katika kulinda mazingira yetu ili tuweze kuishi salama na kujiondoa katika magonjwa mbalimbali.

Mabomba makubwa meusi, mabomba haya hutumiwa katika kusafirisha takataka chini ya ardhi, ikiwa ni mifumo ya kisasa kwa utunzaji wa mazingira kujiepusha na magonjwa na wadudu mbalimbali.

Gari kubwa lenye rangi ya nyeupe na kijani ambapo ni mahususani kwa ajili ya kubeba takataka na kuzipeleka katika eneo la kutupa takataka. Hii inasaidia kutunza na kuweka mazingira yetu katika hali iliyo safi.

Tanki kubwa la rangi nyeusi lililowekwa nje kwa ajili ya kutupa takataka likiwa limefungwa, matumizi haya ni salama na safi kwa jamii husaidia kutunza mazaingira kwa usalama wa binadamu.

Sehemu ya choo, eneo hili inaashiria usafi kwa watu kuja kutoa haja zao kubwa ama ndogo, kwa pembeni kukiwa na kontena kwa ajili ya kutupa takataka ili mradi kutunza mazingira ya choo.

Matenki makubwa ya bluu yakiwa nje kwenye geti jeusi. Matenki haya hutumika kuhifadhi takataka. Takataka hutakiwa kuhifadhiwa eneo la nje ya nyumba ili kuhifadhi mazingira vizuri.

Kontena mbalimbali zenye rangi nyeusi kwa ajili ya kuhifadhia takataka, kontena hizi hutumika kwa ajili ya kutupa na kuhifadhi takataka zilizokwisha kutumika. Ili kujikinga na magonjwa na wadudu mbalimbali kwa kulinda usafi wa majumbani.

Kikapu cha plastiki cha bluu chenye matundu, ambacho kinaweza kutumika kama ndoo ya taka na chombo cha kukusanyia taka ndogo. Hii inasaidia kutunza mazingira kwa jamii na kujiepusha na magonjwa tofautitofauti.

Eneo kubwa la jalala za takataka mbalimbali, eneo hili hutumika kwa ajili ya kutupa taka, ambazo ni eneo ambalo liko mbali na makazi ya watu, husaidia kwa ajili ya kuchoma na kutupa taka, kwa ajili ya usafi wa mazingira yetu.

Kundi la watu wakifanya usafi, wakivalia sare katika eneo hilo; wakitumia majembe kupakia takataka katika tolori kisha kwenda kuweka kwenye gari tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa, hii inaashiria usafi katika mazingira yetu kwa kujiepusha na magonjwa na wadudu mbalimbali.

Eneo kubwa lililo wazi, kundi la watu wakiwa pembeni wakijadili fulani makontena mengi kwa uzoleaji wa takataka likiwa katika eneo hilo. Hii inaashiria vitendo vya kusafisha maeneo yetu kwa kujiepusha na magonjwa na wadudu mbalimbali.

Eneo la nje lililowazi. Mfereji ukipitisha maji machafu na takataka zikiwa kwa pembeni. Eneo hili sio safi na salama maana huweza kuhatarisha afya za watu kutokana na mazingira kuwa machafu.

Eneo la nje lililowazi lenye watu mbalimbali, wakivalia sare gari kwa pembeni ikiashiria ushishaji wa takataka hizi tayari kwajili ya kutupwa ili kutunza mazingira katika maeneo mbalimbali ya mji.

Eneo la nje ya nyumba, takataka nyingi zikiwa zimetupwa kwenye mifuko na kontena. Inaashiria usafi ukifanyika eneo hili kwa kutunza mazingira kujiepusha na magonjwa na wadudu mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa wamevalia nguo za kujikinga na vifaa vya usafi, wanatumia mabomba ya maji kusafisha eneo na wengine kutumia vijiti au fyekeo kusukuma maji na uchafu. Shughuli hii ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka ikilenga kuondoa uchafu na taka ndogo, kutoka maeneo ya umma ili kudumisha usafi na afya jamii.

Gari likiwa eneo la nje likibeba kontena la takataka lenye rangi ya bluu hii inaashiria usafi katika eneo hili ukifanyika kwaajili ya kutunza mazingira yetu kwa kujiepusha na magonjwa lakini pia wadudu mbalimbali.

Mifuko mikubwa myeusi, iliyojaa takataka ambazo hazitakiwi tena kuwa ndani maana husababisha harufu na magonjwa. Takataka hizi zimehifadhiwa katika mifuko ilyofungwa vizuri, tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa Katika sehemu maalumu.

Shimo kubwa, lenye uchafu na maji yaliyochafuka yenye rangi ya udongo. Eneo hili ni hatari kwa afya ya binadamu kuweza kusababisha madhara ya kiafya kwa binadamu.

Mtu akiwa anatoa taka katika toroli na kuziweka katika makontena maalumu ya kutunzia takataka, akiwa amevalia sare na glavu kujikinga na magonjwa na wadudu mbalimbali hii inaashiria ufanyikaji wa usafi katika mazingira yetu.

Eneo la nje ya nyumba baadhi ya nguo zikiwa zimeanikwa kwenye kamba na mfumo wa bomba za kijani zikiwa zimepita chini huku maji yakiwa yanamwagika, inaashiria nishati ya maji ambayo ni muhimu katika jamii ikipita sehemu hii.

Mabomba ya maji yenye rangi ya kijani, kwa chini maji yakiwa yame mwagika ikiashiria mfumo wa maji ukipita katika eneo hilo. Nishati ya maji ni nishati muhimu kwa jamii husaidia katika matumizi mbalimbali ikiwemo matumizi ya nyumbani.

Mfumo wa huduma za maji, tanki la maji lililounganishwa na mabomba likiwa limewekwa karibu na jengo katika ujenzi au ukarabati. Hii ni nishati muhimu ya usambazaji wa maji kwa jamii.